Hii chupa imeandikwa MMR Vax pro ambayo ni chanjo muhimu kwa watoto dhidi ya mgonjwa matatu hatari surua, mabusha na rubela. Chanjo hiyo husaidia kuzuia maambukizi na kulinda afya ya jamii kwa ujumla. Hutolewa hospitalini kwa ratiba maalum.

Chupa ndogo ya vitamini DT ambapo huwa inasaidia watu kupata vitamIni yao ambazo imeanza ama ijapatwa . Kuna wengine ambapo vitamini hiyo iliyomzwi hiyo dawa inasaidia vizuri wachukue hiyo dawa ama waende wakanunue bima ya afya.

Kuna mwalimu mmoja akiwa anaeleza kitu mbele ya wanawake ama akiwa na wanafunzi wake ili waende kujua hizi vitu, hii kitu ya aibu ama vitu vingine za kupimania ikwa anaonyesha kwa mkono.

Walimu wawili wakiwa karibu na masalani wakizungumza kwa utulivu kanakwamba wanaelezana jambo la kazi. Mmoja wao amevaa kofia ya wazee na koti la kawia, akionekana mwenye busara ama usoevu.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mtaalamu wa afya wa meno aliyevalia mavazi ya upasuaji na glavu anamhudumai mgonjwa huyu na kumkagua au kumtibu meno. Pembeni kuna daktari mwingine aliyevaa miwani maalum ya kazi akiwa ameinua kidole gumba kuashiria mambo yanayoenda vizuri.

Watu watano waliovaa mavazi maalum ya kinga PPE wakiwa wanabeba mwili uliolazwa kwenye machela. Nyuma ya gari jekundu, kila mmoja amevaa mavazi meupe ya kinga, kwanzia kichwa hadi miguuni na baadhi yao wamebeba mitungi ya dawa ya kuua viini insecticide . Mazingira yanaonyesha kuwa wako kwenye barabara ni ya vumbi.

Mwanamke aliyevaa sare ya hospitali ya rangi ya waridi akiwa ameketi katika kitanda cha hospitali akimshika mtoto mchanga mkononi mwake. Ukuta wa chumba ni wa rangi ya blue . Na kuna vitanda viwili vya hospitali pamoja na meza ndogo upande wa kulia.

Kuna mtoto mmoja ambaye anavaa fulana ya buluu akiwa anakanyaga miti ya hapo kwa chini akiwa ako karibu na nyumba ambayo imekuwa, imeomoka sana, kwa vile naona samawati iko vibaya sana.

Kuna watu wanne waliovaa mavazi maalum meupe ya kujikinga kwa magonjwa hatari pamoja na glavu nyekundu na vitu za usalama. Wanaonekana wakihudumia mzigo uliowekwa kwenye mfuko mkubwa mweupe. Unaweza kuwa mwili wa mtu aliyefariki au kitu kinachoitajika usafi wa hali ya juu.

Dakitari mmoja akiwa amevaa koti jeupe akiwa ndani ya hapo huduma ya afya anafanya experiement ama vitu zingine za kusaidia wagonjwa. Huku ni mahali ambapo huwa watu wanasaidiwa ikiwa wanataka kufanya scan ama vitu zingine exray .

Dawa hii ni chanjo ya homa ya manjano. Inaitwaje Stamaril. Imewekwa kwenye kisanduku pamoja na sindano na chupa ndogo ya dawa ya kuchanganya. Chanjo hiyo hutolewa kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa unaoenezwa na mbu.

Daktari ,amevaa koti jeupe anaonekana akikangua kifaa cha matibabu. Amevaa tochi kichwani na yuko katika eneo la hospitali au kliniki ya muda ambapo huwa watu wanasaidiangwa wakienda.

Tunaona watu wakifanya usafi wa mazingira . Wanatumia vifaa kama vile koleo na mikono kukusanya takataka kwenye eneo lenye uchafu. Hii ni juhudi ya pamoja anapohakikisha mazingira ni safi.

mfanyikazi wa afya aamevaa baraoa na shati la njano anashkilia dawa kwa uangalifu anatumia shindano kuchukua dozi kutoka kwenye chupa ndogo anaokena kuwa akijianda kutoka chanjo au huduma ya

Dawa ya aina ya kapsuli imewekwa juu ya karatasi. Rangi ya capsule ni majano na kahawia na kuna mkono mmoja unashika kwa uangalifu. Inaonekana kama ni dawa maalum labda kwa ajili ya matibabu fulani ya kitaalam.

Wafanyakazi wawili wa usafi wakiwa wanashughulika kuondoa taka kwenye dambo la wazi. Wamevaa mavazi maalumu ya kazi ya usafi yenye rangi nyeusi na mstari wa kungaa ya kijani. Mmoja yuko karibu na taka akitumia koleo na mwingine yuko upande wa kushoto akifanya kazi.

Chupa ya dawa ya asili iitwayo Muarubaini Herbal drink imetengenzwa kwa mti wa mkilifi ambao husaidia kutibu ugonjwa mbalimbali. Dawa hii hupatikana kama kinywaji na miti shamba na hutumiwaa sana kwa tiba mbadala.

Chupa ndogo za chanjo ya magonjwa matatu surua ( measles ), matumbwitumbwi ( mumps ) na rubela. Kwa kifupi huitwa MMR vaccine . Chupa hizo zimeandikwa Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live, MMR II na zinaonekana zikiwa pamoja, kifurushi chake rasmi.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini kwa huduma wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga mask, glavu na kofia za upasuaji. Wakimhudumia mmoja anamshughulikia na mgonjwa mmoja kwa moja. Wakati mwingine anatumia mashine ya matibabu huenda ni mashine ya kusaidia kupumua au kufuatilia hali ya magonjwa monitor .

Kituo cha kunawa mikono kilicho na tanki la maji ya kijani lililowekwa juu ya jukwa la chuma, chini yake iko na sinki ya plastiki kwaa ajili ya kuosha mikono na maji yanayotumika hukusanywa kwenye ndoo nyeupe iliyo chini.

Mtu mmoja aliyevaa shati la kijivu, lenye label upande wa kushoto, wa kifua ambayo linaonyesha kuwa ni mfanyakazi wa huduma ya afya. Ana nywele za rasta, zilizopigwa upande mmoja na anatoa tabasamu la kirafiki. Huyu yuko ndani ya chumba ambacho kina dirisha lenye pazia la rangi ya samawati. Anaonekana kushikilia kifaa mikononi ambacho huenda ni cha matumizi ya afya au kazi ya kila siku. Mazingira ni safi na ya kitaalam.

Wanawake wawili wamesimama kando ya shimo lenye maji kidogo ardhini. Mmoja anachota maji kwa kutumia chombo au kumimina kwenye damu la plastiki ya manjano. Mazingira ni ya ukame na ardhi imepasuka bila mimea au majani.

Tunaona daktari wa meno akimhudumia mgonjwa ndani ya chumba cha kliniki. Wote wawili wamevaa barakoa kwa usalama. Kuna mashine za kisasa za meno ambayo ikona skrini ya kuonyesha picha ya mdomo mgonjwa.

Madaktari wawili wa meno, wanatoa matibabu ya meno kwa mgonjwa aliye kwenye kiti cha kliniki. Wamevaa barakoa na vilango kwa ajili ya usafi kukinga huyu mgonjwa iliapate matibabu.

Mwanamke anayevua nguo nje ya nyumba. Anaonekana akikuna au kusugua nguo kwenye maji ndani ya beseni. Pembeni kuna ndoo ya rangi ya manjano na nguo zimeanikwa kwenye kamba nyuma yake. Mazingira yanaonyesha maisha ya kawaida nyumbani katika mtaa wa mbanda au kijijini.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo ya matone akiwa anashikilia na mama yake, mama anaonekana kumtuliza mtoto huku mhudumua akiwa makini kuhakikisha mtoto anapata huduma vizuri, hiii ni sehemu ya juhudi za kulinda afya ya watoto.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku akifanyia matibabu. Mdomo wake umefunguliwa na kuwa mwangaza blue unaotumika labda kwa ratiba ya kungalisha meno au kuzimba ,hii ni kiliniki ya meno.

Kunao daktari akiwa anasaidia jamaa mmoja hapo kwa shida kwa meno yake, akiwa amelazwa kwa kitandani ili asaidie kwa ile shida ambayo imeletwa hii meno iume amelete vitu.

Hapa ni nyumba ambaye imebomoka wakiwa wafanyakazi hapa wakiwa wanafanya kazi kwa hii nyumba wakiwa wanavaa kofia na koti ambapo ni ile ya kazi kufanya nayo, wanataka kuanza kazi.

Watu wawili wakitembea kwenye eneo lililo furika maji. Maji yamejaa hadi karibu magotini ,yakionekana kutoka kwenye mafuriko yaliyo tokea katika makazi ya watu. Nyumba zile zazunguka eneo ile, zimejengwa kwa nyasi na mabati.

Mfanyikazi wa afya aliyevali sare ya kijani kibichi, akimhudumia mgonjwa au mwili wa mtu aliyezungushwa shuka jeupe kwenye kitanda cha hospital, anaonekana kuwa katika chumba cha hospitali ambapo kuna mashine ya afya na viti vya ofisi pembeni.

Watu wawili waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga wakifanya usafi au dawa ya kuuwa vijidudu kwenye jengo. Wana glavu za bluu na vifaa vya kuisafisha. Inaonekana ni sehemu ya tahadhari ya afya labda kuzuia maambukizi ya ugonjwa, mazingira ni safi na ya kisasa.

Ndani ya gari la wagonjwa ni rangi ya machungwa. Kuna kitanda cha kubeba wagonjwa, viti vya kushikilia wagonjwa na vifaa vya kwanza vya huduma ya dharura vikiwa kwenye kabati. Gari hili liko tayari kusaidia wagonjwa.

Mama na mtoto wake wakiwa ndani ya nyumba yao. Mama amevaa koti lililochorwa alama ya kinywa. Huenda ni ishara ya taasisi ya afya au elimu. Ana kitabu mkononi. Anaonekana akimfundisha mtoto wake kwa upendo akimsomesha kwa bidii.

Madaktari wa upasauji wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi maalumu ya upasuaji yenye rangi ya blue pamoja na kofia barakoa kwa ajili ya usafi na taadhari dhidi ya maambukizi. Wanaonekana wakifanya upasuaji wakitayarisha kwa upasuaji wa kushirikiana na umakini mkubwa.

Mtoto mchanga mwenye miguu ya bandia anasaidiwa kutembea ndani ya chumba cha mazoezi. Watu wazima wawili wako karibu naye wakimhudumia kwa upole. Hii inaonyesha juhudi za kumsaidia mtoto kuweza kutembea vizuri.

Wanawake na wanaume wengi wakiwa wamekataa makoti ya shati community health volunteers wanaonekana wakiwa na mabegi mekundu na mmoja wao yuko mbele akiwasiliana na wengine kwenye mavazi au vifaa vyao. Kuna alama ya simba wawili na kenya katikati ishara ya serikali ya Kenya.

Mwanamke amevaa sare ya afya na anatumia kipaza sauti kuongea na wakazi na mtaa wa kimapanda, mwingine amesimama karibu naye wanaonekana kutoa ujumbe wa afya au hamasishaji ya jamii.

Mwanamke anasimama ndani ya chumba akiwa amevaa fulana na kijivu na suruali ya jeans . Anashikilia kifaa ambacho kinaonekana kutumika kwa ajili ya tiba au masaji . Anaonekana mwenye furaha, labda yuko kazini au anashiriki mafunzo ya afya.

Kundi kubwa la nzige wameruka juu ya mashamba ya kijani wakiendelea kushambulia mimea. Wakulima wanaonekana wakijaribu kuwafukuza ili kuokoa mazao yao kutokana na uharibifu mkubwa.

Tunaona muhudumu wa afya akitoa chanjo kwa mtoto mchanga. Mama na mtoto anamubeba kwa uangalifu huku akishuhudia zoezi hilo. Kwenye meza kuna vifaa vya afya ikiwa ni pamoja na kisanduku cha taka la hosipitali.

Mwanamke mmoja aliyesimama mbele ya kundi la watu walioketi kwenye ardhi ya wazi. Watu hao wengi wao wakiwa wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni wanaonekana huwanapokea elimu au mafunzo. Mandhari ya nyuma ni ya vijijini au kuwa milimia milima kwa mbali.

Chupa kidogo ya dawa inakifuniko chekundu na imeandikwa MMR vaccine inayotibu suluha ,matubitubi na umbela chini ya maandishi kuna maneno live virus na kias cha 20ml . Kwa nyuma kuna sindano na chupa zingine zilizo eleweka vizuri.

Madaktari na wauguzi wako chumba cha upasuaji wakifanya oparesheni kwa magonjwa. Wamevaa mavazi ya kijani, glovu na barakoa kwa usalama. Vifaa vya hospitali vimepangwa vizuri mezani na kuna mashine za matibabu nyuma yao.

Vikombe vya jadi, vilivyotengenezwa kwa maganda ya matunda aina ya malenge calabash ambayo zilijulikana kwa jina ya kikombe cha kienyeji na kinyungu, vikombe hivi vimekambwa na mapambo ya plastiki na nyuzi za mikono zilizofungwa kuzunguka shingo yake na vingine vimewekwa ile rahisi na plastiki au mbao.

Barabara ambayo imeharibiwa vibaya sehemu kubwa ya lami imekatika na kusombwa huenda na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi. Kando ya barabara kuna watu wamesimama wakiangalia hali hio wakionekana kushangazwa na kushtushwa na uharibifu huo mkubwa.

Vitabu vya asili vilivyotengenezwa kwa mashada na maganda ya matunda kama kombe, vimepambwa kwa kamba na shanga vionekana kuweka juu ya ardhi kwenye soko au maonyesho ya bidhaa za kimatamaduni.

Mwanaume amesimama karibu na choo cha nje kilichojengwa kwa saruji na mabati. Amevaa shati ya kiafrika na anaonekana kuwa katika mazingira ya kijijini yenye miti mingi ya kijani.

Dawa aina ya manjano ikiwa kwa chupa na imegeshwa hapo ili watu wapelekwe. Ni dawa ya vitamini ama kalsiamu ambapo huwa inaleta damu na inakupatia chakula ili ukule vizuri.

Mhudumu wa afya akiwa anampatia mwanamke chanjo kwenye mkono wake wa juu amevalia mavazi ya hospitali na kuna wengine akisaidia karibu hapo.

kuna jamaa mmoja hapa akiwa ananyunyuzia kwa hii nyumba akiwa amevaa spray na nguo ya usafi na barakoa. Tunavyoona akiwa ameeka spray kwa nyumba yake ili atoe hizo wadudu ama vitu zingine huwa inasumbua huko nyumbani yake.

Kikombe cha maji kiko mezani karibu na kisanduku chenye maandishi Core Supplement Pack kutoka kampuni ya Planet Three . Pembeni kuna vidonge vya rangi tofauti pamoja na kijifurushi cha vidonge vilivyoandikwa jina la kampuni hiyo.

Hapo watu wanasimama kwa foleni wakinawa mikono kwa maji na sabuni kama njia ya kujikinga na magonjwa. Hii ni sehemu ya juhudi za kuhimarisha usafi katika jamii kwa kila jengo ambalo wanavaa barakoa.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kikamilifu , nguo ya majano , glavu na barakoa ya gezi akifanya kazi karibu na ngombe. Anaonekana akichukua sampuli au kumpatia ngombe huyo chanjo kwa si kwa sindano mazingira haya ni ya shambani au zizi la mifugo .

Mama akiwa hospitali karibu na kifaa cha kutunzia watoto nchi incubator . Ndani ya kifaa hicho kuna mtoto mchanga anayehitaji uangalizi maalum. Mama anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu. Mazingira yanaonesha sehemu ya wodi ya watoto wachanga hospitalini.

Daktari wa meno anatoa huduma kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha hospitali. Anaonekana amevuta jino na anaonyesha vifaa alivyotumia kwa ajili ya matibabu ya mgonjwa.

Daktari amemlaza mwanamke kitandani, anamsaidia kwenye meno kwa kuweka chuma maalum. Huenda ni matibabu ya meno kama braces au upasuaji wa taya, hii ni hatua ya kitaalamu, kusaidia hao wenye meno ya taya.

Jengo likiwa linateketea kwa moto mkubwa, moto unaonekana kuenea haraka na sehemu ya paa na kuta zimefungwa, moto mkali unaotoa mganga mkali wa rangi ya machungwa nyekundu hii ni hali inaashiria tukio la hali ya udhuru au kwa ya ajali ya moto katika jengo au soko na kuna uwezekano mkubwa wa uharibifu mkubwa wa mali.

Watu wawili wanamwanga maji machafu, nje ya jengo. Wanainama na kutumia ndoo na mikono kuondoa maji yaliyo kwama inaonekana kama wanafanya usafi, baada ya mafuriko au mvua kubwa.

Madakitari wa uokozi wakiwa chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji kama vile barakoa, glovu, kofia za kinga na mavazi ya rangi za buluu na kijani. Wanaonekana wakiendelea na mazoezi yao ya upasuaji kwa umakini mkubwa huku.

Chupa ya dawa iliyoandikwa jina ghudatun ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao kwenye lebo ya chupa kwa maandishi dawa ya tezi dume kupanuka na chini yake iko na 100% natural ikimaanisha kuwa dawa hii ni ya asili, pia kuna picha ndogo ya tezi dume prostrate kwenye lebo na kwa nyuma ya bango lenye QR code na ikiwa sehemu ya maonyesho au ofisi.

Kuna mzee mmoja akiwa anachukua measles na chanjo ya homa majano akiwa amekuja hapo huduma ya afya kuna daktari mmoja kiwa anavaa koti ya ambapo imeandikwa UNICEF ili na watu wajue imetoka eneo hilo.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na vitanda vya watoto ndani ya wodi ya hospitali au sehemu ya kuletea watoto. Watoto wawili wanaonekana wamelala kwenye vitanda vya chuma vilivyowekwa neti ya mbu. Juu ukutnani kuna mchoro wa watoto, maua ikiashiria chumba cha watoto. Watu hawa wanaonekana kuwa wanaangalia watoto kwa huruma. Huenda ni ziara na kuwajulia hali.

Daktari au mtaalamu wa afya akimhudumia mwanamke aliyeketi kwenye kitanda cha hospitali, daktari amevaa koti jeupe la kitabibu na anachunguza na kuandaa sehemu ya mkono wa mgonjwa, huenda kwa ajili ya asipigwe sindano au matibabu.

Mtaalamu wa maabara aliyevaa koti jeupe na glavu za blue akiwa anafanya kazi kwenye maabara kama vile sahani na petri dishes , mrija wa kupia, test tubes na mashine wa kifaa cha kukata sampuli.

Mhudumu wa afya akizungumza na mwanamke katika chumba cha ushauri. Mezani kuna dawa na karatasi huku ukuta zikiwa zimebandikwa matangazo ya elimu ya afya. Wanaonekana wakijadiliana kwa utulivu.

Dawa mbalimbali zilizo katika chupa pikiti tofauti. Vidonge vya rangi mbalimbali kama vile ya kijani au kahawia. Dawa za maji kwenye chupa, dawa za sindano na chupa plastiki na glasi zilizofungwa vizuri. Hizi ni dawa zinaweza kuwa za kutibu magonjwa tofauti kama vile mafua, maumivu, homa na nyinginezo.

Muuguzi anahudumia mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake. Wote wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Inaonekana wako katika chumba cha kliniki au hospitali yenye watu wanaendaga wakiwa wagonjwa.

Kuna mama mjamzito akiwa anasaidiwa na daktari mwingine na amevaa gloves na barakoa anataka kujifungua na akona mgonjwa sana anazuia ili apate huyo mtoto akiwa safi.

Hapa barabarani magari ya tuk tuk ni nyingi zikisafiri, baadhi ya magari yanatoka sehemu iliyojaa maji ya mvua wa mafuriko, maji ni mingi barabarani lakini vyombo vya safari zinaendelea bado kupita zikiongoja katikati ya hali ngumu ya mvua.

Wodi ya watoto wachanga katika hospitali , kuna wauguzi wawili wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kazi wakiwa wanahudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda maalum vya hospitali , watoto hao wanaonekana kuwa kwenye incubators na vitanda vyenye vifaa vya matunzo ya ukaribu.

Mwanamke akiosha mikono yake kwa kutumia maji kutoka kwa tenki la maji la plastiki lililoandikwa Unicef. Anaonekana kutumia sabuni huku mtoto mdogo akiwa karibu na akitazama. Tanki hilo limewekwa nje karibu na nyumba au vibanda na mazingira yanaonyesha ni eneo la jamii au soko.

Daktari wa meno amevaa glavu za buluu, miwani na barakoa, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Wako ndani ya chumba chenye meza kadhaa na vifaa mbalimbali. Kinaonekana kuwa sehemu ya huduma ya matibabu ya jamii au kambi ya afya.

Wahudumu wa afya wawili wanaoonekana wakihudumia mwanaume aliyevaa shati la kijani. Wote wamevaa barakoa na mmoja anavaa koti jeupe. Wanaangalia karatasi mezani huenda wakijaza fomu au kutoa ushauri wa kimatibabu.

Ninaona chupa moja imeandikwa thamarin na nyingine inayofanana na sindano pia imeandikwa thamarin . Inaonekana kuwa madawa ya kemikali ya matibabu. Karibu nayo kuna maandishi yanayosema solvent for thamarin ikimaanisha ni kiyoyevu na kuchanganya kusafisha dawa hiyo maalum.

Madaktari wawili wakivaa koti jeupe na wakiwa wanamsaidia mgonjwa amelazwa hapo kitandani na akona shida ya meno vile ninavyoona. Anaweka chuma kwa mdomo yake ili wasaidie na wamevaa barakoa.

Chupa ya dawa au virutubisho vya lishe vinavyojulikana kwa jina la natures bounty D3 . Ni virutubisho vya Vitamin D3 vyenye kiwango cha juu cha 210,000 IU kwa kila kidonge, kimetengezwa kwa ajili ya matumizi ya muda mfupi kwa watu wenye upungufu wa vitamin D .

Mtu aliyevaa koti la mvua la majano anambeba mwingine mgongoni aliye, akivuka mto kwenye maji ya kina kifupi. Watu wengine wanasimama kando kando ya mto huku ardhi ikiwa ya mwinuko na yenye udogo mwekundu. Mazingira yanaonekana ya kijijini.

Vitu mbalimbali vilivyowekwa mezani au chini vikiwemo majani ya dawa, vyombo vidogo vyenye unga au powder na karatasi. Inaonekana kama sehemu ya tiba za jadi au matumizi ya miti shamba. Vitu hivyo vimepangwa kwa namna ya kazi au maandalizi maalum.

Mkulima ananyunyuzia dawa kwenye mimea shambani amevaa koti na ana kifaa cha kunyunyuzia mgongoni, akifanya kazi mapema asubuhi ili shamba lake lisipatwe.

Muuguzi amembeba mtoto mchanga akiwa hospitalini, amevaa sare ya kazi ya rangi ya blue na glavu mkononi. Anaonekana kuwa makini na mwenye upendo kwa watoto ili mama yake akuje mtoto.

Mtoto mchanga akipewa chanjo ya matone oral vaccine . Mtoto huyo ameshikiliwa na mtu mzima ambayo anavaa koti jeupe na waridi labda ni mzazi au mlezi huku mhudumu wa afya aliyavalia koti jeupe anamuonyesha dawa ya matone mdomoni.

Hii ni chanjo ya Rubella virus , inayoitwa MMR , ikiwa inasaidia mumps, measles na Rubella vaccine ili kwaipate watoto ama watu wakubwa waende hospitali ili wapate hizi. Inazuia hiyo ugonjwa.

Mama mmoja ameweka mkono wake juu ya macho yake kana kwamba anatahayarishia kua sindano. Karibu naye kuna daktari anayevalia koti la manjano akimdunga sindano kwa chanjo kwenye mkono wake wa juu.

Eneo la mashambani au jangwani lenye hali ya ukame. Kuna kibanda kilichojengwa kwa kutumia nyasi na miti, ambacho kinaonekana kuwa ni makazi ya jamii za asili kama vile Wamasaai, Waturkana. Upande wa kulia kuna picha wa mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya machungwa akiwa amesimama karibu na vichaka. Pia kuna mitungi ya plastiki ya kuhifadhi maji.

Mwanaume aliyavaa koti la kijani na kofia ya kijivu anabonyeza kibishaji mkono kilichowekwa ukutani. Inaonekana kuwa katika sehemu ya kuosha mikono yenye sinki na sabuni. Hii ni njia ya kujikinga na magonjwa kwa kudumisha usafi.

Akiwa amevaa barakoa akimchoma sindano msichana mdogo labda kama sehemu ya huduma ya afya daktari mwingine pia ako karibu wote wakiwa wamevaa barakoa. Mkono wa msichana unainua juu akipata chajo au matibabu ya usaidizi msichana anasaidia na kudunga huyu mzee.

Daktari anayevaa nguo ya huduma ya afya anavaa kofia na barakoa ili. Na anatengeza mkono, mkono wake dawa ambapo huwa watu wanakujai na wachukui na sindano.

Kundi la watu waliovaa sare na glavu za mikononi wakionekana kushiriki shughuli za kijamii au kampeni ya afya. Wengine wamevalia barakoa na vifaa vya kujikinga wakizungumza kwa makundi kwenye eneo la wazi.

Watu wakitembea kwenye barabara iliyojaa maji ya mvua .Mvulana mmoja mwenye ulemavu anatumia mgongo kutembea kwenye maji. Pembeni kuna magari, pikipiki na watu wengine wakijaribu kupita kwenye hali ngumu inaonyesha changamato za mvua na mafuriko kwenye maeneo ya mjini.

Chupa refu lenye maji mekundu kama petroli. Imeandikwa Horlicks HP . Hii huenda kwa dawa ya kuongeza damu, hasa kwa watu wenye upungufu wa hemoglobin . Huenda inatumiwa kusaidia wenye anaemia au wanaorejelea nguvu mwilini.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo. Chupa hii ina kofia ya blue na lebo ya rangi ya blue na nyeupe. Maandishi kwenye lebo yanaonyesha kuwa hii ni chanjo ya MMR ambayo hutoa kinga dhidi ya surua, measles , matumbitumbi.

Watu wawili wakiwa wamevaa barakoa na glove wamesimama mbele ya gari aina ya van . Gari hilo lina nembo lililoandika 'Water Project Safe Water Access' . Watu hao wanaonekana kuwa katika hali ya furaha au kusherehekea labda baada ya kukamilisha shughuli za kijamii au usambazaji wa maji safi.

Mtoto amesimama mbele ya daktari akiwa ndani la chumba cha hospitali. Kuna vifaa vya hospitali nyuma yao na rangi za ukuta na kijani. Inaonekana mtoto amekuja kwa matibabu au ushauri wa kiafya vile inaonekana anapimwa vizuri kwa daktari.

Msichana anacheka kwa furaha huku akiwa anainyeshea beli la kitambaa mkononi. Inawezekana ni sehemu ya mafunzo kuhusu afya ya wasichana au usafi wa hedhi hapo shuleni akiwa anatangaza ama kuonyesha watoto.

Madaktari wawili wa meno wanuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki. Anavifaa vya matibabu mkononi aemvaa glavu na barakoa kwa usafi. Mgonjwa amekaa na ametuliwa wakimkagua meno.

Watu wawili wamesimama karibu na choo cha rangi ya blue kilichoandikwa Fresh Life . Choo hicho kipo katika mtaa wa kibanda na mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la makazi ya watu wengi.

Eneo lililo adhiriwa na mafuriko . Gari la limefunika kando ya barabara iliyo jaa maji ya mafuriko huku watu wakisimama kando kando wkitazama hali hiyo .Maji yanaonekana yakiadhirik kwa kasi .

Daktari amevaa glovu nyeupe na koti la manjano. Anashikilia mguu wa mtoto mwenye ngozi ya giza. Mkono wake una umeegemea taratibu juu ya ngozi ya mtoto. Huenda akiangalia jeraha au hali ya kiafya. Rangi ya samahani na nyumba inaonyesha wako katika mazingira ya hospitali au kambi ya huduma ya afya.

Mwanamke aliyevaa sare ya hospitali ya kijani ameketi kitandani akiwa anamshika mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi la waridi, anaonekana akitabasamu. Mazingira ya chumba yana pazia jeupe na ukuta wa samawati.

Tangazo linaonyesha dawa ya kutibu maumivu ya kichwa au matatizo ya kisunzi. Kuna picha za watu wanaoshika vichwa vyao kuonyesha maumivu. Daktari anayeuza dawa ametajwa pamoja na namba yake ya simu.

Ya wodi ya hospitali. Watu wawili wamelala kitandani na mwingine anakaa huku ameshika kichwa kama ana huzuni au uchovu. Kuna vifaa vya hospitali karibu na mazingira yanaonyesha kuwa hawa ni wagonjwa wanaopata matibabu au huduma za afya.

Wahudumu wa afya wameshika masanduku mekundu yaliyoandikwa zit line. Wanaonekana wamepokea bidhaa au dawa labda zilizotumiwa kwa njia ya drone kusaidia kazi za hospitali au kliniki.

Kuna mtungi mmoja ambapo imewekwa dawa ya kutibu na kudhibiti kifafa ugonjwa wa nevi unasababisha degedege. Chombo cha kuifadhiwa dawa ya kifafa na wagonjwa wa kifafa kibebeo cha usambazaji wa dawa kutoka kwa wasambazaji kwa matumizi ya kiliniki.

Mzee mmoja akiwa amevaa barakoa, akiwa anadungwa chanjo. Wengine wanaingia laini wakisubiri ndio wawili wadungwe wanaofanye kazi kwa huduma ya afya ,wakiwa wanatembea na madawa zao za chanjo. Za Rubella Virus ama vitu zingine za measles.

Chumba cha hospitali kinachotumika kwa vipimo vya kisasa hasa MRS scan. Mgonjwa amelalal kwenye kitanda maalum kinacho ingia ndani ya mashine kubwaya dura, MRI machine na mtoa huduma wa afya amesimama pembeni akimsaidia na kumuandaa kwa jili ya kipimo.

Mwanamke aliyevalia ajabu anaonekana anaongea na mtaalamu wa afya aliyevaa mask na sare nyekundu. Mtaalamu huyu anaonyesha mfano wa dakitari wa meno labda akitoa elimu kuhusu usafi wa kinywa.

Vile ndogo za kifuniko ya blue , ambapo ni dawa ya MMRI na Rubella virus , ikiwa inazuia hiyo ugonjwa. Watu wanatumianga kwa hapo ikiwa chanjo, wanaweka watu wazima, watu wadogo, na wote hapo kwa hospitalini.

Chupa kadhaa za dawa na mmoja kati ya hizo imeandikwa Yellow Fever vaccine ikiwa sindano pembeni hii ni chanjo ya homa ya manjano ambayo ni ugonjwa unaoenezwa na mbu. Vifaa vingine vya matibabu kama vile barakoa pia vinaonekana karibu.

Mtoto na mtu mzima wamesimama nje wakiosha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa rangi nyekundu, uliowekwa juu ya stendi. Mtoto anainama huu akiendelea kusugua mikono yake, na mtu mzima anamsaidia kuwa kumemea maji. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi ukutani na maandishi kwenye milango.

Jamaa mmoja akiwa hapo karibu na matangi matatu. Kuna baji ambapo imeandikwa water step ili ilete maendeleo na ili wajue vitu ambayo watu wanataka kuangalia ama maudhi za vitu zingine akiwa na tabasamu au furaha kubwa.

Hii ni aina mahali ambapo huwa hakuna maji, kuna watu wengi wamekuja na magari yao ya kuendesha nayo ya kupeleka maji nyumbani wakiwa wame, kuna mama wengine ambao wanakuja wakibeba hiyo maji.

Daktari wa meno amevaa glavu na barakoa. Anaangalia mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye kochi la hospitali pamoja na mama yake. Wako katika chumba cha matibabu ya meno kilicho safi na cha kisasa.

Kuna chupa ya chanjo ya MMR ambayo huzuia suruha, matumbitumbi na rubela. Karibu na chupa hiyo kuna sindano inayotumika kuchanja watu wakitaka kuenda hosipitali.

Mtu aliyevalia sare za usalama ,huenda ni polisi au mlinzi akisafisha mkono wake akitumia kifaa cha kunawaka mikono kilichoekwa nje. Kifaa hicho kina na mtungi mkubwa na rangi ya bluu bomba la maji, sinki na doo ya kusanya maji taka. Anatumia kidole akigeuza kwamba huku mguu wake ukiwa juu sehemu ya chini.

Mzee mmoja anaonekana akipewa chanjo mkononi na mhudumu wa afya, amevaa barakoa na shati la mikono mirefu yenye mistari, anaonekana kujizuia kwa hofu kidogo huku wakipokea huduma muhimu ya afya katika mazingira ya jamii.

Mfanyikazi wa afya au maabara akiwa amefungua boksi kubwa. Amevaa koti jeupe na barakoa na anaangalia kwa makini kilichomo ndani ya boksi. Pembeni kuna maboksi mengine yenye maandishi ya Covax yanayoashiria kuwa ni vifaa vya afya. Huenda ni chanjo au dawa. Mazingira yanaonyesha gala au sehemu ya kupokea vifaa ya matibabu.

Kuna chupa la dawa ambapo imeandikwa Nature Made Iron 18mg . Ambapo ni ile ya vitamini huenda kuletwa vitamini kurudisha ilisiki ikikosa hiyo dawa ambapo iko kwa kiliniki ama huduma cha afya.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyu amevaa glavu, barakoa na uso miwani maalum ya kazi na sare ya kliniki na jina lake. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha kliniki ya meno akiwa amevaa miwani ya kinga au kitambaa cha kumfunika kifuani.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa na jeraha kichwani linalovunja damu. Daktari wawili wapo karibu naye wakimuhudumia kwa haraka uangalifu. Wanaonekana wakifanya jitihadha za kumtibu na kudhibiti hali yake.

Kikundi cha vijana na watu wazima wakishikilia mabango huu ujumbe wakiwa wamesimama nyuma ya meza iliyojaa taulo za kike na bidhaa zingine za msaada.

Kundi la watu walioketi nje kwa mzunguko, kwenye viti wakisikiliza mtu mmoja ambaye amesimama katikati yao na anaonekana akizungumza, watu ile kitu wamevaa sare ya blue na nyeupe huenda kuwa ni walimu au washiriki za mafunzo fulani.

Dawa zimewekwa kwenye chupa ndogo ya plastiki yenye maandishi. Chupa hii imeandikwa kuwa, ina vidongi vinavyo tumika katika maswala ya afya ya uzazi, dawa hizi huwenda hutumiwa kwa ushauri wa daktari kwa ajili ya mahitaji maalum ya kiafya.

Akiwa ndani ya chumba cha daktari wa meno, kliniki ya angana, amevaa sare ya matibabu ya rangi ya buluu pamoja na barakoa na kofia ya upasuaji. Anaonekana akisafisha na kuandaa kiti maalum cha wagonjwa wa meno ambacho kimezungukwa na nguo mbalimbali ya tiba ya meno, kama vile bomba ya kunyunyizia maji na taa ya juu.

Chupa ya dawa inayoitwa Prucan Capsules , vyene vidonge vyekundu vikiwa vimetapakaa mezani. Maelezo kwenye chupa yanaonyesha kuwa dawa hii imetengenezwa kwa kutumia Carona Africana extract , na huenda inatumiwa kama tiba ya asili ya virutubisho vya afya.

Chungu cha asali kilichotengenezwa kwa udongo ambacho kinaonekana kuwa kinatoa moshi kutoka ndani. Chungu hiki kimepambwa kwa mchoro wa mikujiko na miviringo wa mistari wakionekana kuwa sehemu ya mazingira ya kitamanduni au kiafrika.

Mwanaume akimhudumia mtoto mdogo aliyeketi kwenye pacha la mwanamke. Watu wengine wanasimama karibu wakiangalia kwa makini. Inaonekana kama huduma za afya au chajo inayotolewa katika kituo cha jamii au kliniki.

Choo cha kisasa kwa vijijini, kilichojengwa kwa mbao, na paa la mabati, pembeni kuna tangi la maji au mfumo wa kuhifadhi mbolea na bio gas mazingira yanazungukwa na kijani kibichi ya mimea.

Chupa ndogo ya plastiki yenye mfuniko mwekundu ambayo inaonekana kuwa ni sampuli ya mkojo kwa ajili ya uchunguzi wa maabara. Chupa hiyo imeandikwa urine sample infection microbiology . Mbele ya chupa hiyo kuna vitu vitatu vya blue ambavyo vinaonekana kuna matunda ya blueberry pamoja na vidonge vinne vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa mstari.